Hapa kuna watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wote hawa wanaukwea mlima na mwanamke anaonekana kuchoka. Mwanaume mmoja amebeba maji kwenye mkono na begi kwa mgongo. Mwanaume mwingine amemshikilia mwanadada mkono.

Hiki ni kitongoji duni ambacho wasiojiweza kimfuko wanaishi. Majitaka yanapita nyuma ya nyumba ambapo watoto wanaweza wakachezea na iwadhuru kiafya. Kuna wanyama ambao wanakula hizo taka. Takataka hizo zinaweza fanya kuwe na harufu mbaya hadi kwenye manyumba na pia zinaweza leta wadudu kwenye manyumba na zisababishe magonjwa.

Hii ni steji ya magari. Tunaona mtu amebeba kibao kilichoandikwa nambari 46. Hizo ni magari za kuelekea Kawangware na linalipisha shilingi 40. Unaweza kuona basi la Citi Hoppa likiwa mbele yake kwenye kona.